Hawa ni wanafunzi. Wanafunzi hawa ni wanafunzi wa chuo, wanafunzi hawa wapo katika muundo wa kujadiliana mambo ambayo wamesoma darasani kwa upendo na mshikamano na uelewano.

Hawa ni waandisi, waandisi hawa wapo katika hatua ya kutatua changamoto za "calculator", ni waandishi wa umeme wandisi hawa utatoa changamoto mbalimbali katika jamii kwa hiyo wanauhitaji katika jamii yetu.